Mtu amevaa sare nyeupe akifanya kazi mezani. Mikono yake ameshika kitu ndani ya chombo. Juu ya meza kuna chupa ndogo, vikombe na karatasi ya samawati. Chumba kina kuta za rangi ya waridi na kuna kiti cheusi kinachoonekana kushoto. Mwanga unaotoka juu ukiangazia eneo la kazi.

Muuguzi mwanamke akiwa amevaa barakoa nyeupe na nguo za hospitali, anamdunga sindano mwanamke mwengine. Mwanamke anayedungwa sindano amevaa nguo ya rangi ya kiafrika na amevaa barakoa nyeupe, ameketi karibu na meza.

Chumba cha hospitali ambapo mgonjwa amelala kitandani. Amevaa shati lenye muundo. Amefunikwa na blanketi nyeupe. Mashine nyingi za matibabu zimeunganishwa kwake zikionyesha hali mbaya au matibabu maalum.

Gari kubwa jeupe lenye jina Beyond Zero Mobile Clinic linaonekana. Milango yake imefunguliwa na ngazi zimetolewa kuruhusu watu kuingia. Mapambo ya puto za rangi mbalimbali yanaonekana karibu na mlango yakionyesha sherehe au tukio maalum. Linaonekana kutumika kutoa huduma za afya.

Majengo kadhaa meupe yaliyotengenezwa Kwa macontainer yameandikwa kliniki. Bendera ya Kenya imeonekana wazi kwenye baadhi ya macontainer .watu wawili waliovaa sare ya jeshi wanatembea mbele ya majengo hayo. Anga ni ya samawati na linaonekana kuwa wazi.

Wanawake wawili wamesimama mbele ya klini ya rununu. Kliniki imeandikwa Beyond Zero Inspiring Action Changing Lives Mobile Clinic . Mwanamke mmoja amevaa shati jeupe, mwingine anaonekana amevaa nguo nyeusi. Wote wawili wanaoenakana kuwa wenye furaha.

Kinywa kinachotabasamu. Meno meupe yanaonekana wazi. Ngozi ni nyeusi na laini. Midomo imeonyeshwa vizuri. Kuna furaha usoni. Inaonesha sehemu ya uso. Mtu anaonekana kuwa na furaha. Tabasamu ni la kupenedeza.

Mgonjwa akifanyiwa uchunguzi wa meno. Daktari akiwa amevaa glavu za buluu, anatumia kioo kidogo kukagua kinywa. Meno ya mgonjwa yanaonekana meupe yakionyesha afya njema. Hali hii inachochea umuhimu wa utunzaji wa kinywa .Lengo ni kudumisha usafi kamili.

Mdomo wa mwanamke ukisafishwa meno. Brush ya meno ya umeme inatumika kusafisha meno meupe. Midomo inaonekana wazi ikiruhusu usafi kamili. Hali hii inaonyesha umuhimu wa afya kinywani.

Kinywa wazi cha mtu. Meno yake ni meupe pepepe. Midomo yake imepakwa rangi nyekundu. Fizi zinaonekana kuwa na afya. Mwanga unamulika vizuri. Kuna maandishi chini. Hii inaashiria matibabu ya meno.

Mwanaume anapiga mswaki akitumia kijiti. Meno yake yanaonekana wazi, yenye rangi ya asili, anatabasamu ndogo usoni. Kijiti kinaonekana kuwa kimetokana na , ngozi yake inaonekana nyeusi. Hii inaashiria usafi wa mdomo.

Vifaa vingi vya meno, vilivyotengenezwa kwa chuma cha pua, vikilalia juu ya sehemu yenye rangi ya samawati nyepesi. Kuna aina mbalimbali za koleo, zikiwemo zile zenye ncha kali na zingine zenye ncha butu.

Kinywa cha mtu kabla na baada ya matibabu. Upande wa kushoto meno yanaonekana kuwa na madoa, upande wa kulia ni meupe sana. Kitu cha samawati kinaonekana kufunika sehemu ya meno. Mdomo imefunguka saba. Hii inaashiria mchakato wa kusafisha au kupiga meno. Tofauti ya rangi ni wazi sana.

Kinywa kinafanyiwa uchunguzi wa meno. Daktari amevaa glavu za bluu anatumia kioo kidogo kukagua. Meno yanaonekana meupe na safi yakionyesha afya bora. Midomo imefunguka vizuri ikiruhusu upatikanaji rahisi. Hali inaashiria utunzaji wa kinywa.

Jino jeupe lenye mng'ao wa samawati katikati. Linaonekana kama taya likizungukwa na vifaa vya meno. Upande wa kushoto kuna kifaa cha meno na kifaa kingine kama ndoano. Juu kulia kuna kifaa cha kuchimbia meno na chini yake kuna sindano.

Mdomo uliofunguliwa, ukionyesha meno ya juu na ya chini. Kuna pengo kubwa kwenye meno ya juu, likionyesha jino lililokosekana. Fizi zinaonekana kuwa na afya. Mikono imevalia glavu nyeupe, ikionyesha labda ni uchunguzi wa kimatibabu.

Mgonjwa akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno akipokea matibabu. Mdomo wa mgonjwa umefunguliwa sana na meno yake ya juu yanaonekana wazi. Daktari wa meno ambaye haonekani ana mkono wake uliofunikwa na glavu ya zambarau akitumia chombo kidogo cha meno ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Daktari wa meno akimchunguza mgonjwa. Mtaalamu amevaa kanzu nyeupe, barakoa ya kijani na glovu nyeupe. Mgonjwa amekaa kwenye kiti maalum. Yeye anaangalia ndani ya mdomo. Hii ni kliniki safi. Kazi inaendelea vizuri.

Meno ya binadamu yakipakwa kitu . Mswaki mdogo wa samawati unatumika kupaka. Meno yanaonekana safi, meupe na yenye afya. Ufizi wa juu unaonekana kidogo. Hii inaweza kuwa matibabu ya meno kama vile kupiga rangi au kutia dawa. Kazi inaonekana inafanywa kwa uangalifu mkubwa.

Mashua kadhaa zikiwa zimebeba mizigo na watu. Kila mtu ndani ya mashua amevaa barakoa akionyesha tahadhari. Mifuko mikubwa imeonekana ndani ya mashua ikiashiria msaada wa chakula au vifaa. Maji yanaonekana yakitembea taratibu.

Kundi la waokoaji wakimbeba mgonjwa kwenye machela. Wamevalia sare nyekundu na kofia za usalama za machungwa. Ambyulansi nyeupe iko nyuma yao. Wanaonekana wamejikita kwenye kazi yao. Kuna miti na majengo jirani. Hii inaashiria dharura au zoezi. Kila mtu anaonekana makini sana.

Eneo la ajali mbaya barabarani. Mabasi mawili makubwa yameharibika vibaya na magari mengine yamevunjika vipande vipande. Watu wengi wamekusanyika karibu, wengine wakiwa wamevalia fulana za usalama. Majengo yaliyoharibika na mabaki ya chuma yametawanyika kote barabarani. Anga linaonekana ni hali ya tahadhari kubwa.

Mlinzi amesimama juu ya gari. Ni la rangi ya kijani kibichi na kahawia. Limeandikwa mia tisa kumi na moja group . Mlinzi amevaa kofia pia na anashika ngao. Barabara na miti vinaonekana nyuma. Anga lina mawingu meupe.

Watu wawili wakinawa. Mwanamke anashikilioa chombo cha Unicef huku mwanaume akiosha mikono yake. Wako nje ya nyuma za mabati zikionyesha mazingira magumu. Kuna vyombo vingine vya maji karibu vikionyesha umuhimu wa usafi.

Nyumba katikati ya maji mengi. Paa la nyumba ni la kijani kibichi. Kuna miti na mimea njiani. Anga lina mawingu na ni la samawati. Inaonekana kama mafuriko imeathiri eneo hili. Hakuna watu wanaoonekana. Uzuri wa asili umeingiliwa.

Mafuriko makubwa yakizunguka nyumba na watu. Maji yamepanda juu yakifunika miguu ya wale wanaopita. Watu wanasonga taratibu wakijaribu kukabiliana na hali hiyo ngumu. Nyumba zinaonekana zikielea nusu ndani ya maji ikionyesha uharibifu.

Eneo kubwa lililofunikwa na takataka. Kuna plastiki nyingi na vitu vingine. Miti michache mikavu isiyo na majani imesimama. Nyuma, miti mingine inaonekana mbali. Ardhi imefunikwa kabisa na uchafu. Mlima mmoja wa taka unaonekana kulia. Anga linaonekana kuwa jeupe, labda alfajiri au jioni.

Shamba kubwa la mizabibu. Mimea imepangwa katika mistari mirefuw. Majani yao ni mabichi na njano kidogo. Udongo umepigwa na jua. Mvuli unaonekana kando ya mistari. Anga lina mawingu meupe. Hii inaashria uzalishaji wa divai.

Ndani ya chumba, labda kliniki au afisi ndogo chenye kuta za rangi ya njano iliyokoza na safu ya vigae. Upande wa kushoto kuna kabati la chuma ya rangi ya kijivu kijani lililofungwa na juu yake kuna boxi la buluu na vitu vingine.

Maabara safi ya kisasa mtafiti mmoja amesimama mbele ya meza. Amevaa koti jeupe la maabara. Friji kubwa lenye alama ya biohazard ipo kushoto. Ishara za onyo zimebandikwa ukutani.

Eneo la hospitali usiku. Taa nyekundu kutoka kwenye gari la wagonjwa zinaangaza gizani. Majengo yanaonekana nyuma. Barabara inaonekana safi ikiwa na viunzi vyeupe na vyeusi. Nyasi za kijani imefunika ardhi.

Kliniki ya rununu inayovutwa na gari la kubebea mzigo. Bango kubwa limeandikwa Mobile Clinic na Ministry of Health. Ina milango na madirisha ikionyesha nafasi ya ndani. Gari la mbele lina taa ya njano juu. Hali hii inaashiria huduma za afya za mbali.

Meza ya maabara ikiwa na darubini nyeupe katikati. Karatasi zenye maelezo ziko chini ya darubini. Juu kuna chati zilizobandikwa ukutani. Sanduku tupu na vifaa vingine viko pembeni. Hali inaashiria eneo la utafiti au chuo la sayansi.

Wodi ya hospitali, kuna vitanda kadhaa vyeupe, na samawati. Mhudumu anaonekana akipanga vitu karibu na kitanda kimoja. Bango la mozzart bet , linaonekana likiandikwa kusaidia huduma zetu za afya. Linaonekana ni eneo safi, na lenye vifaa vya matibabu.

Mfuko wa damu ukining'inia, mirija miwili imeshikanishwa nao. Damu nyekundu inaonekana wazi ndani. Chombo kidogo chini kinajaa damu. Kifaa cha matibabu kimepangwa vizuri. Mwanga unamulika kutoka nyuma.

Chumba cha uchunguzi wa macho au kliniki. Kuna mashine kubwa nyeupe ya uchunguzi wa macho iliyowekwa kwenye meza nyeupe, ikiwa na sehemu mbalimbali za kurekebisha macho. Kiti cheusi cha magurudumu kiko mbele ya mashine kwa ajili ya mgonjwa.

Eneo la kliniki au maabara likiwa na meza ya machuma isiyoshika kutu. Juu ya meza, kuna sanduku la glavu za matibabu zenye maandishi pro gloves . Kando ya meza kuna rafu iliyo na ndoo ndogo za plastiki za rangi tofauti, nyekundu, samawati, kijani, kijivu na manjano.

Mashine kubwa ya kisasa ya maabara aina ya HumStar100.Imewekwa juu ya meza nyeupe. Mashine ina raangi nyeupe na mistari mekundu. Karibu nayo kuna vifaa vingine vya maabara kama vile chupa za plastiki, tarakilishi na mapipa mekundu ya taka.

Kitanda cha uchunguzi cha matibabu kikiwa na godoro jeusi kinatengenezwa kwa chuma cha rangi ya fedha. Chini yake kuna bangi ndogo za hatua mbili, pia chuma na nyeusi. Sakafu ni vigae vyeupe na kuta ni rahisi. Hii inaashiria mazingira ya kilniki.

Dirisha la kupitisha vitu, labda katika maabara au ofisi. Mtu mwenye nywele zilizosukwa anaangalia ndani. Ndani kuna viti vyeupe na meza. Sanduku la chuma chafu lipo kwenye dirisha hilo. Kwenye ukuta kuna bango limeandikwa hand sanitizing station . Chini kuna sakafu ya kijivu.

Seti mbili za zana za matibabu zimewekwa kwenye kitambaa chekundu. Seti ya kwanza ina vifaa kumi na moja. Seti ya pili ina vifaa kumi na nane. Zote zinaonekana kung'aa na ni za chuma. Ni muhimu kwa upasuaji au taratibu za kimatibabu. Ni vifaa vya hospitali.

Bango la uhamasishaji kuhusu afya ya akili. Juu kabisa kuna nembo ya Ministry of Health ya Kenya na nembo ya PSKenya. Rangi za mandhari nyuma ni za kupendeza zikiwa na samawati, zambarau na kijani kibichi.

Ni muhudumu wa afya labda muuguzi. Ameketi chini akiwa ameinamisha kichwa na mikono ikiwa imeungana. Anaonekana mwenye mawazo mengi au amechoka. Ametoka tu kuondoa barakoa yake na glovu za bluu ziko mikononi. Nguo zake za hospitali zinaonekana zimelegea.

Chupa ndogo ya dawa. Chupa hii ina lebo inayosomeka Tuberculosis Vaccine . Mtu amevaa glavu za kijani kibichi akishika chupa. Sindano yenye kioevu cha manjano inaonekana kulia. Asili ya picha inaonekana nyeupe. Hii ni taswira ya matibabu.

Sanduku jeupe la dawa, pharmcare Paracetamol. Ni la ukubwa wa kati likionyesha jina la dawa kwa herufi kubwa nyeusi. Chini ya jina, kuna maelezo ya ziada likisema kila dawa ina, Paracetamol, five hundred milligrams.

Chupa ndogo ya kioo yenye lebo ya kijani na kofia ya dhahabu. Lebo inasomeka, blue vax, kwa herufi kubwa na chini yake kuna maelezo. Lia inaeleza njia ya kupeana. Chini kabisa inaonyesha imetengenezwa na kampuni ya Kenya.

Kifurishi cha dawa ya Vitamin B5. Sanduku ni jeupe na samawati likiwa na maandishi makubwa. Bidhaa inatengenezwa na kampuni ya Health Aid . Kuna mistari ya samawati pembeni mwa sanduku. Chini imeandikwa one a day 30 tablets kumaanisha ni vidonge thelathini , moja katika kila siku.

Wadi ya hospitali yenye vitanda vingi safi. Muuguzi yuko katikati akihudumia vifaa, akionyesha utunzaji. Kuta zimepambwa na mapambo yenye ujumbe wa Mozzartbet yakisaidia huduma ya afya. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu, yakiashiria utayari wa kupokea ugonjwa.

Mtoto mchanga akipatiwa huduma, mikono ya watu wawili inaonekana, mtu mmoja anaonekana kumshika mtoto kwa upole, mwingine anaandaa kitu kidogo. Mtoto amevaa kofia ya samwati, kitambaa cheupe kinafunika. Hii inaweza kuwa katika hospitali. Meza ndefu inaonekana nyuma.

Mwananmke anamshika mtoto mchanga, labda anampa dawa. Anamvalia barakoa ya kijani. Mtoaji wa huduma amevaa nguo, glovu ya samawati na anatumia kijiko cha dawa. Mtoto amevaa nguo za pinki akifungua mdomo. Hali ya hewa inaonekana kuwa hospitali aua kliniki. Lengo ni afya ya mtoto.

Mkono wa mtu mzima ukimpatia mtoto mdogo tone la dawa mdomoni. Mtoto amevaa vazi jeupe la kichwa na ametoa ulimi wake nje. Matone ya kiowevu yanaonekana yakimwagika kutoka kwenye chupa. Hii inaashiria zoezi la chanjo au matibabu.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na watoto wadogo wakisubiri au wamekusanyika katika ukanda wa jengo. Wanawake wengine wamebeba watoto wao migongoni au vifuani. Wamevalia nguo za kawaida baadhi zikiwa za rangi angavu kama vile manjano na chungwa.

Mikono miwili inashikana. Mtaalamu amevaa kinga. Damu inachukuliwa kutoka kwa kidole. Hii ni huduma ya afya. Mchibuko mdogo wa damu unaonekana. Utaratibu unafanyika kwa uangalifu. Huu ni uchunguzi muhimu.

Sindano na chupa mbili za chanjo ya BCG . Sindano imewekwa mbele ikionyesha nja yake kali. Chupa moja ina maandishi BCG Vaccine na ingine Diluent for BCG Vaccine . Hali hii inaashiria umuhimu wa chanjo.

Wanafunzi wa shule wanaosha mikono. Wanafunzi wengi wamevalia barakoa wamesimama karibu na mapipa ya kijani kibichi yenye maji. Kila mmoja anaonekana anafuata maelekezo ya usafi. Nyuma, kuna jengo la shule na watu wengine wamesimama. Hii inaashiria umuhimu wa afya shuleni.

Mwanaume mweusi mwenye uvimbe mkubwa kichwani. Uvimbe huu uko upande wa kulia wa paji la uso. Inaonekana kama jeraha la ngumi. Macjo yake yanaonekana kuchoka. Uos wake umejaa jasho. Mandhari nyuma ni nyeusi kabisa.

Mwanamke ameshika goti lake akionyesha maumivu. Mwanaume ameinama akimsaidia. Wamevaa nguo za mazoezi. Vitoa sauti masikioni vyeupe zimelala shingoni. Njia ya lami inaonekana wazi.

Mashine ya mazoezi ya kunyanyua uzito ikiwa na rangi ya kijivu na nyeusi. Ina kiti cheusi chenye mto, sehemu ya kushikilia, na diski za uzito za chuma zilizowekwa pande zote mbili. Diski hizi ni za ukubwa tofauti. Mashine hii imeundwa kwa ajili ya mazoezi ya mabega na kifua.

Mkono wa binadamu uliotibiwa ukiwa umelala juu ya kitambaa cha samawati. Kuna makovu ya nyuzi za kushonea zinazoonekana kwenye kiganja cha mkono hasa karibu na vidole ikionyesha kuwa mkono umefanyiwa upasuaji au umepata jeraha.

Mimea ya nyanya yenye matunda mbichi. Nyanya zimeshikiliwa na miti. Majani ya kijani yamefunika mimea. Anga lina samawati na mawingu meupe. Jua linawaka juu. Miti mingine inaonekana mbali.

Miti mirefu yenye majani mengi. Jua linapenya kupitia matawi, likileta mwanga hafifu chini. Anga linaonekana jepesi, likionyesha hali ya hewa nzuri. Majani yana rangi tofauti za kijani yakipea mandhari uzuri wa asili.

Shamba la vitunguu maji lililopandwa kwa safu ndefu. Vina majani marefu ya kijani na vikikua vizuri kwenye udongo wenye kahawia. Unaonekana kuwa mkavu kidogo ukiwa na mabaki machache ya mimea. Nyuma ya shamba kuna miti mirefu na vichaka vikiashiria msitu au eneo la porini.

Mimea mingi yenye majani mabichi ikipanda juu ya kitu kinachofanana na ukuta au shina la mti. Kuna maua machache ya zambarau yaliyochanganyika. Mwangaza wa jua unatoka kushoto ukiangazia mimea. Anga ni samawati na lina mawingu meupe.

Mti mkubwa wenye majani mengi ya kijani. Matawi yake yameenea sana yakifunika sehemu kubwa ya anga. Mwanga wa jua unaonekana kupenya majani ukiunda vivuli tofauti. Mti huu unaonekana kuwa imara.

Eneo la nje lenye mimea mingi ya kijani kibichi. Katikati ya picha kuna mmea mkubwa wenye majani mapana yenye ncha tano yakiwa na rangi ya kijani nyepesi. Matawi yake yanaonekana kuwa na rangi nyekundu. Ni mmea wa muhogo.

Mimea mingi ya kijani. Mbele kuna mkungu wa ndizi. Nyuma yake kuna miti ya migomba yenye majani mapana. Mimea mingine ya kijani inaonekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana jua. Ni mandhari ya bustani au shamba lenye mimea mingi.